Kituo kikuu, kituo kikuu cha umeme, kikiwa na minara ya umeme, ambayo imetengenezwa kwa chuma, na kupangwa kwa mistari iliyonyooka. Kuna nyaya nyingi zilizopitishwa kutoka mara mmoja hadi mwingine, huenda ikisambaza umeme kwenye maeneo tofauti.

Kituo cha umeme ambacho kina minara ya umeme iliyotengenezwa kwa chuma. Kituo hiki kinatumika hasa katika usambazaji wa umeme kwenye maeneo tofauti tofauti ya eneo hili. Kwa mbele kuna wanaume wawili ambao wamevalia majaketi ya kisi huenda wakishughulikia umeme.

Katika kituo cha umeme, kuna minara mirefu ambayo imetengenezwa kwa chuma iliyopangika kwenye mstari ikiunganishwa na nyaya tofauti zinazosaidia kupitisha umeme katika maeneo tofauti ya eneo hili.

Majengo tofauti katika kituo cha umeme. Kuna gari ambalo limeegeshwa chini ya paa ambalo ni la rangi ya bluu. Kuna matangi yenye rangi nyekundu ambayo pia inaonekana kwa mbali.

Minara mirefu ya umeme ambayo imetengenezwa kwa chuma imefuatana kwa mpangilio maalum kwenye mstari. Minara hiyo imeunganishwa na nyaya ambazo zinatumika kusambaza umeme kutoka eneo moja hadi lingine.

Minara mirefu ya umeme ambayo imetengenezwa kwa chuma imefuatana kwenye safu ilio kwenye mistari ilio nyoka. Minara hii ikiunganishwa na nyaya nyingi, nyaya ambazo zinasaidia kupitisha umeme kutoka eneo moja hadi lingine. Anga likiwa ni la blue lina mawingu.

Mnyama ambaye anajulikana kama nyati ama ukipenda mbogo, yupo katika eneo hili akiwa amesimama wima. Mandhari yanaonyesha mwanga ambao huenda unatokana na jua, na pia nyasi zilizopandwa.

Kwa mbele kuna wanaume wawili ambao wanajishughulisha na upanzi wa miti. Mmoja akiwa amechuchumaa na kupanda miche ya miti ndani ya mashimo huku mwingine akishikilia mtungi wa maji na kumwagilia miti hii maji ili iweze kukua.

Ndani ya eneo la pori kuna wanyama pamoja na ndege vilevile miti mirefu yenye rangi ya kijani imenawiri vizuri, hata pia mwanga kutokana na jua unaonekana kuboresha mandhari ya eneo hili.

Ndege ambaye ana mabawa yenye rangi ya kahawia, amesimama kwenye mti. Kuonekana kwa ndege huyu ni ishara ya kwamba mazingira yameweza kutunzwa vizuri na wenyeji, kwa ajili ya ndege na wanyama tofauti.

Mazingira ya jijini yakiwa ni majengo marefu marefu. Katikati ya majengo, kuna barabara ambayo inapitwa na magari ya aina tofauti. Anga ni la buluu na lina mawingu, ishara ya kwamba huenda kuko tayari kunyesha.

Mwanadada ambaye amevalia aproni yenye rangi ya samawati na kufunga kitambaa kichwani, amesimama kando ya masufuria makubwa yenye rangi ya kijivu. Ukuta umeweza kutiwa vigae vyenye rangi nyeupe.

Wanyama mapori wawili wanaofahamika kama pundamilia wapo kwenye uwanja huu ulio na nyasi zenye rangi ya kijani. Kwa mbali kuna majengo ya ghorofa kuonyesha kwamba eneo hili lipo karibu na jiji kuu.

Eneo la wazi ambalo lina mimea tofauti ikitia ndani miti, nyasi na ikiwa ni ya kijani kibichi. Kuwepo kwa mimea hii ni ishara ya kwamba eneo linatunzwa vizuri na wenyeji ili kusaidia katika kuhifadhi mazingira.

Rundo la takataka. Sehemu hii huenda ni ya kuwekwa taka kutoka kwenye sehemu tofauti za mji. Taka zenyewe ni za aina tofauti hasaa za plastiki. Kuonekana kwa taka hizi, ni ishara ya kwamba watu hawatunzi mazingira.

Lori lenye rangi nyeupe linatumika hasa katika kusafirisha taka kutoka eneo moja hadi lingine. Vijana wapo juu ya lori hiyo ambayo ina shehena za taka zilizowekwa kwenye magunia, huku taka zingine zikionekana kumwagika.

Katika mtaa ovyo kuna nyumba ambazo zimejengwa kwa mabati. Mbele ya nyumba hizi kuna mwanadada ambaye amevalia mavazi ya kijani akiwa ameinama katika shughuli za kufua na kusafisha. Mwanadada huyu anatumia maji ambayo yamesabwazwa kwa kutumia mabomba yanayoonekana yenye kijani kibichi.

Mto ambao unapitisha maji yenye rangi ya kahawia yakiwa ni machafu. Kando yake kuna rundo la taka na juu ya rundo hilo kuna mwanaume aliyevalia koti la rangi la kijani huenda akijishughulisha na kukagua taka hizo na kupunguza uchafuzi wa mazingira.

Mto unaopitisha maji machafu kando yake kukiwa na rundo la taka ambazo zimetupwa ovyo na wenyeji wa eneo hili, vijana watatu wanaonekana kwa mbali huu ni mtaa ovyo na wenyeji wa eneo hili wanaonekana kutozingatia umuhimu wa usafi wa mazingira.

Wanyama wanaojulikana kama tembo ama ndovu, kuna wakubwa na hata wale wachanga wakiwa ni wa rangi ya kahawia wapo hapa, ishara ya kwamba maeneo yameweza kutunzwa vizuri kwa ajili yao.

Twiga mnyama anayejulikana kuwa na shingo refu akiwa ni mwenye rangi ya kahawia. Majani ama nyasi zilizo za kijani zinaonekana kumea. Huenda ni katika eneo la pori.

Mnyama wa pori anayejulikana kama nyani, ameshikilia uzio uliotengenezwa kwa nyaya ama seng'eng'e. Nyani huyu anaonekana kutazama kitu kwa makini, huku akifikiria sana.

Mti mrefu ulio na matawi madogo madogo umenawiri vizuri. Kwa mbali, jua linalotua limeleta mwanga wa rangi ya chungwa. Mandhari yakiwa ametulia vizuri.

Wanadensi waliovalia mavazi ya kitamaduni, wanaonekana kuwatumbuiza wote ambao wamefika hapa, ili kuwatazama, wenyewe wakiwa ni wa jinsia ya kike na ya kiume, wamevalia mavazi yakitia ndani kofia ya ngozi.

Eneo linaloonekana kuwa makaazi ya watu unaojulikana kama mtaa ovyo. Kwenye eneo hili kuna nyumba ambazo zimejengwa kwa mabati, huku zingine zikiwa zimejengwa kwa mawe. Miti ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi inaonekana kumea, ili kuboresha mazingira.

Mnyama huyu anayejulikana kuwa na shingo ndefu, wengi wanamuita twiga. Yupo hapa kwenye pori. Kuonekana kwa mnyama huyu ni ishara ya kwamba wengi wametunza mazingira kwa ajili ya wanyama pori.

Mtaro mrefu ambao umechimbwa. Ndani yake kukiwa na bomba kubwa la maji, linalosaidia katika kusafirisha maji kutoka eneo moja hadi lingine. Ndani ya mtaro, kuna maji yaliyomwangika kandokando ya bomba.

Daraja linalotimika na watu wanaovuka mto, lenye rangi ya kijani kibichi. Kuna mashua inayotumiwa na mwanaume ambaye pia yuko ndani ya mto. Kwa umbali kuna majengo marefu, yanayoashiria kwamba eneo hili liko karibu na jiji kuu.

Mnyama huyu anayejulikana kama chui ana madoadoa yenye rangi nyeusi kwenye mwili wake wote. Amechuchumaa mbele yake kukiwa na kidimbwi kidogo cha maji ambayo huenda anayakunywa wakati ana kiu.

Kikundi cha watu, baadhi wakiwa wamevalia majaketi ya viakisi vyenye rangi ya kijani kibichi, huku wengine wakiwa wamevalia mavazi yao yakwaida. Wapo sehemu hii kukagua na kuona jinsi wanavyoweza kutunza mazingira.

Mnyama huyu anayejulikana kama Nyati ama mbogo amesimama wima akitazama upande ulio mbele yake, mazingira yakiwa ni ya kijani kibichi na pia mwanga unaonekana kuwa dhahiri kutoka kwenye jua.

Mnyama anayefahamika kama ndovu ama tembo, akiwa ni wa rangi ya kahawia, amesimama hapa. Nyuma kabisa kuna kikundi cha watu, ambacho huenda ni watalii, waliofika kwenye eneo hili la pori, ili kufurahia kuwaona wanyama tofauti wa pori.

Mto ambao ni wa maji machafu ya kahawia, unapita katika mtaa ovyo. Katika mtaa huu, nyumba nyingi zimeweza kujengwa kwa mabati, na kwa matope. Huku uchafu wa mto huu, unaashiria kwamba wenyeji, katika nyumba hizi, hawazingatii usafi wa mazingira.

Katika eneo hili, kuna twiga wawili wanaoonekana kua na rangi yenye madoadoa. Kwa nyuma kuna majengo marefu, ikiashiria kwamba sehemu hii ni karibu na eneo la jiji.

Mwanamume ambaye amevalia jaketi lenye rangi ya kijani anaonekana kumpatia mnyama pori huyu maziwa. Huku watalii wakiwa ni wa asili tofauti wakifurahishwa na tukio hilo.

Msichana ambaye amesukwa laini za mlazo ameketi kwenye jiwe akitazama upande wake wa kushoto. Mbele yake kuna sufuria iliyo juu ya meko huku kuku akidona ndani ya sufuria.

Simba wawili wakubwa mmoja akipanua mdomo wake wazi huku mwingine akiwa amelala tuli pale chini wote wakiwa na manyoya yenye rangi ya kahawia simba wanajulikana kama wanyama wanaowinda wanyama kwa wingi.

Mwanamume ambaye ameketi juu ya mkokoteni uliojaa mitungi ya maji. Huenda yupo sehemu hii kwa kutafuta maji. Mitungi ikiwa ni ya rangi tofauti kama vile nyeusi, buluu na hata njano.

Mkono wa mwanamume ambaye ameshikilia ndoo yenye rangi nyeupe iliyo ndani ya besini yenye rangi ya nyeusi. Ndoo hiyo inachota maji kutoka kwenye bomba lililobuniwa kwa kutumia plastiki za pakiti ya maziwa.

Katika eneo hili ililozingirwa na uzio wa wenye nyaya, kuna ndege anayejulikana kama tausi. Ndege huyu hasa anajulikana kwa urembo wake na hata maringo yake.

Kikundi cha watu baadhi yao wakiwa ni wanafunzi; kikiwa katika harakati za kupanda miti. Kuna wanafunzi ambao wameshikilia miche, huku kuna watu wawili; wakiume na wakike wakijishughulisha katika kuufunika mti walioupanda.

Ndani ya ukumbi kwenye jukwaa, kuna wanaume na wanawake ambao wamevalia mavazi ya kitamaduni, wakiwa katika harakati za kuwatumbuiza wote ambao wameketi kwenye viti vyenye rangi ya kijani kibichi.

Mtaro mdogo unaopitisha maji ambayo huenda ni maji taka. Mabomba matatu yenye rangi ya kijani yanaonekana kupita juu ya mtaro huo. Taka zilizotupwa ovyo, zipo kando ya mtaro huu, ishara ya kwamba watu katika eneo hili hawatunzi mazingira.

Eneo ambalo ni mtaa wa ovyo, lina nyumba nyingi ambazo zimejengwa kwa matope na kwa mabati. Eneo hili likiwa ni hatari kwa sababu mazingira hayajaweza kutunzwa. Kuna taka zilizotupwa ovyo.

Mabasi yamepanga foleni. Mabasi haya ni kutoka kwenye kampuni ya City Shuttle. Watu wa aina tofauti wapo kando ya magari hayo, kuna wale ambao wamebeba vibandiko, huenda wakiwa ndio makondakta wa magari hayo, wakijaribu kuwakaribisha maabiria.

Katikati mwa jiji ambako shughuli nyingi zinaendelea. Mabasi yamefuatana unyo kwa unyo yakijishughulisha na kuwasafirisha watu kutoka jijini hadi maeneo tofauti wanakoelekea. Askari wa trafiki wamevaa majaketi ya viakisi yenye rangi ya kijani.

Katikati mwa jiji ambako shughuli tofauti zinaendelea. Magari yapo mwendoni. Kati ya magari, ni magari ambayo yanatumika katika usafiri wa umma. Watu ambao huenda wengine ni abiria, wapo kando ya magari hayo.

Katika kituo cha magari kilichopo jijini Nairobi kuna mabasi ambayo yanatumika katika usafiri wa umma. Utingo huyu aliyevalia kiakisi cha rangi ya zambarau na njano ameshikilia kibandiko kinachoonyesha eneo ambalo gari lake litaelekea.

Katika kituo cha magari, kuna basi la rangi ya kijani, ambalo limeegeshwa pale. Kando yake, mkono wa kulia, kukiwa na mwanaume huyu, ambaye amevalia sare zake za kazi, huenda akiwa ni utingo, akiinua kibandiko, kinachoonyesha sehemu tofauti, ambako basi hilo litaelekea.

Katikati mwa jiji ambako magari mengi yameweza kuegeshwa. Kati ya magari ni matatu ambazo zinatumika katika usafiri wa umma. Magari haya yakiwa pale tayari kuwasafirisha watu kuelekea maeneo tofauti.

Magari ya aina tofauti yapo barabarani. Kati ya magari haya ni matatu, magari ya kibinafsi na hata pia mabasi. Magari haya kihususa matatu yanatumika hasa katika usafiri wa umma.

Katika kituo cha magari, ambayo mara nyingi yanatumika katika usafiri wa umma, watu wakijishughulisha na shughuli tofauti. Kati yao wakiwa ni makondakta, huku wengine wakiwa ni wauzaji wa bidhaa rejareja. Makondakta wanajishughulisha na kuwatafuta abiria, ili waweze kuwasafirisha katika maeneo tofauti.

Katika kituo cha magari ndani ya jiji, kuna mabasi ambayo yamefuatana unyo kwa unyo kwenye foleni yakiwa tayari kuwasafirisha watu tofauti kuelekea maeneo tofauti ya jiji. Watu wengi wanaonekana kupita kando ya magari hayo.

Katika kituo cha magari, kuna magari yanayojulikana kama matatu ambayo yapo tayari kuwasafirisha watu katika maeneo tofauti ya jiji. Mwanadada ambaye amevalia nguo yenye rangi ya kijani huenda akiwa tayari kuabiri gari hili.

Katika kituo cha magari ya usafiri wa umma kuna magari haya yanayojulikana kama matatu. Yameweza kuegeshwa kwa njia ya utaratibu yakipanga foleni huku yakisubiria watu tofauti waweze kuabiri na kuelekea maeneo tofauti.

Katikati mwa jiji ambako huenda ni sehemu ya kituo cha magari, Kuna basi ambalo limeweza kuegeshwa likisubiria maabiria waingie. Kando ya basi kuna kibandiko ambacho kimewekwa pale, kuonyesha maeneo tofauti ambako basi hili linaelekea.

Basi la Isuzu lipo barabarani huku kukiwa na magari mengine yanayotumika katika usafiri wa umma. Kwenye basi hili kuna mwanamume anayepanda ama kuingia ndani yake. Vilevile kuna wengine wanaopita kando ya magari hayo.

Treni ama gari ya moshi iliyo na rangi zilizochanganyika imezungukwa na uzio wa nyaya. Treni hii inatumika katika usafiri wa umma na kuwasaidia watu kusafiri kutoka eneo moja hadi lingine.

Katikati mwa jiji, kwenye kituo cha magari ya usafiri wa umma, kuna watu ambao wanajishughulisha na shughuli tofauti. Magari yanayojulikana kama matatu yakiwa yameegeshwa kuwasubiiria watu tofauti waabiri na kupelekwa kwenye eneo tofauti.

Katikati mwa jiji, kituo cha magari ya umma, kuna magari mengi yanayojulikana kama matatu. Kwa kila gari kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu ambayo gari hilo linaelekea.

Kwenye barabara ya usafiri wa umma, magari tofauti yapo mwendoni. Kati ya magari, ni matatu zinazotumika katika usafiri wa umma na hata pia magari madogo ya kibinafsi. Pikipiki pia zikitumika kama bodaboda, zipo kwenye barabara hii.

Katika kituo cha magari ya umma, kuna basi hili ambalo lina rangi ya mchanganyiko ikitia ndani rangi nyeupe na ya samawati. Mwanaume aliyevalia suti yenye rangi ya bluu anafungua mlango ili kuweza kuabiri gari hilo.

Katika kituo hiki cha magari kuna mabasi ambayo yamefuatana, huenda yakiwa tayari kuwasafirisha watu kuelekea maeneo tofauti ya jiji. Kwa mbele kabisa, kuna mwanaume ambaye amevalia koti la rangi ya chungwa ambaye anasukuma mkokoteni.

Barabara ambazo zinatumika na magari ya usafiri wa umma. Askari wawili ambao wamesimama mbele ya taa za trafiki wamevalia majaketi ya viakisi yenye rangi ya kijani kibichi. Magari tofauti yanaonekana barabarani.

Katikati mwa jiji, ndani ya kituo cha magari, kuna mabasi ambayo yamepanga foleni. Magari haya mara nyingi yanatumika katika usafiri wa umma. Kuna mapolisi wa trafiki ambao wapo hapa, ili kuhakikisha kwamba sheria zote za barabarani zinafuatwa na wote wanaozitumia.

Katika kituo cha magari, kuna watu wengi wanaopita kando ya mabasi. Gari hii la rangi ya blue lina watu ambao tayari wameketi ndani wakisubiri kusafirishwa kwenye maeneo tofauti ya jiji.

Basi la City Shuttle likiwa ni la rangi ya njano na blue limeegeshwa kando ya barabara. Basi hili likiwa linakusudia kusafirisha watu kutoka jijini kuelekea maeneo tofauti.

Katika kituo cha magari kuna mabasi haya ambayo yameegeshwa ili kuwasubiria watu tofauti wanaosafiri. Mabasi haya mara nyingi yanatumika katika usafiri wa umma. Mwanamume aliyevalia jaketi la kiakisi lenye rangi ya zambarau ameshikilia kibandiko kuonyesha kwamba gari lake linaelekea Utawala Airways.

Mabasi yameweza kupanga foleni kwenye kituo cha magari. Kati ya mabasi hayo ni gari la City hoppa ambalo linatumia umeme. Kwenye gari hilo kuna kibandiko licha la nambari thelathini na nne na pia kina maeneo tofauti ambacho kinaonyesha mahali ambako watu wanaelekea.

Katika kituo cha magari kuna mabasi ya Citi Hoppa ambayo yameegeshwa tayari kuwasafirisha abiria kwenye maeneo tofauti. Utingo hawa ambao wamevalia sare za rangi ya samawati wako hapa kuwasaidia wengi waingie katika gari.

Kituo cha usafiri wa uma. Kuna mabasi ambayo yamepanga foleni, yakiwasubiria watu tofauti tofauti waweze kuja na kuabiri, kusudi wasafiri kuelekea maeneo tofauti ya jiji. Kando ya mabasi kunaonekana watu tofauti, kitia ndani makondakta ambao wanawatafuta maabiria.

Katika kituo cha magari ya usafiri wa umma, kuna pikipiki tofauti na juu ya pikipiki kuna waendesha pikipiki waliovalia viakisi vyenye rangi ya kijani. Vilevile kuna mabasi ambayo yanatumika katika usafiri yaliopanga fuleni kuwasubiria maabiria.

Barabarani kuna magari ya aina tofauti yanayotumika katika usafiri wa umma. Kuna ma askari wa trafiki wanaosaidia katika kupunguza msongamano wa magari. Magari haya yanaelekea eneo tofauti na pia mengine yapo hapa jijini.

Katikati mwa jiji ambako shughuli tofauti zinaendelea. Kuna mabasi yanayotumika katika usafiri wa umma ambayo yamefuatana unyo kwa unyo. Mabasi haya yapo tayari kuwasafirisha abiria kuelekea eneo tofauti.

Kituo cha magari kilicho katikati mwa jiji. Magari tofauti mengi yanayojulikana kama matatu yameegeshwa. Magari haya yakiwa na vibandiko, juu yake, vinavyoonyesha maeneo tofauti ambako kila gari linaelekea.

Katika kituo cha magari ya usafiri wa umma mabasi yameweza kuegeshwa, kati ya mabasi kuna basi hili lenye rangi ya njano na kijani, kando yake upande wa kushoto kuna wanaume ambao wamevalia shati ambao huenda ni utingo wakiwashawishi wengi waweze kuabiri gari lao.

Katika kituo cha magari, kuna mabasi haya ya "KBS" ambayo yamepanga foleni ,yakiwasubiri watu tofauti tofauti waweze kuabiri na kusafiri kuelekea maeneo tofauti ya jiji. Kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha kwamba nauli ni shilingi hamsini.

Basi la Citi Hoppa lenye rangi ya kijani kibichi na njano. Likiwa namba ya usajili inayoonyesha basi hili ni la Kenya. Mbele kwenye mkono wa kulia kuna kibdandiko kinachoonyesha maeneo tofauti ambako basi hili linaelekea.

Katikati mwa jiji ambako kuna shughuli tofauti zinazoendelea. Magari mengi yanayotumika katika usafiri wa umma, yapo hapa. Gari lililo mbele kabisa, lina kibandiko kwenye upande wa kulia, kuonyesha kwamba nauli ni shilingi thelathini. Vilevile kibandiko kinaonyesha maeneo tofauti, ambako gari hili linaelekea.

Mabomba makubwa meupe meusi yamerundikana hapa. Mabomba haya mara nyingi yakitumika katika usambazaji wa maji kutoka eneo moja la jiji hadi eneo lingine.

Chupa za maji, za plastiki ambazo zimewekwa na kupangwa vizuri kwenye rafu. Kuna jokofu ambayo ni ya rangi ya kijivu, inayotumika kusaidia kuhakikisha kwamba maji yanakua baridi vizuri.

Mabomba matatu yanapita juu ya mtaro ulio na maji machafu yenye rangi ya kahawia. Kati ya mabomba haya matatu, mawili ni ya rangi ya kijani huku moja likiwa lenye rangi nyeusi. Mabomba haya yanatumika kusambaza maji katika maeneo tofauti.

Mabomba makubwa ya chuma ambayo yanatumika katika usambazaji wa maji. Mabomba haya yakionekana kuwa yamechakaa huenda kwa sababu yametumika kwa mda mrefu. Kuna maji machafu yanayoonekana.

Mabomba yenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na nyeupe huenda yakitoka kwenye kiwanda cha kutengeneza vitu tofauti yakitoa moshi. Kuonekana kwa moshi ni ishara kwamba mazingira hayatunzwi.

Kando ya mto huu unaopitisha maji machafu, kuna rundo la taka ishara ya kwamba wenyeji katika eneo hili hawazingatii usafi wa mazingira. Kwa mbele kabisa kando ya taka kuna mwanaume aliyevalia suruali nyeusi na shati yenye rangi nyeupe.

Mabomba matatu ambayo yanatiririkwa na maji yakiwa yameunganishwa kwenye kuta. Mabomba haya mara nyingi yanasaidia katika kusambaza maji kutoka eneo moja hadi lingine, kusudi yaweze kutumiwa na watu tofauti.

Mabomba matatu ya maji ambayo yameunganishwa kupitia kwenye kuta. Maji safi yakitiririka kutoka kwenye mifereji hii. Mabomba haya yanatumika katika kusafirisha maji kutoka eneo moja hadi lingine.

Kwenye sakafu, kuna mabomba yenye rangi ya kijani kibichi yaliyounganishwa. Mabomba haya yanatumika haswa katika kuhakikisha kwamba maji yanasambazwa ipasavyo kwenye eneo hilo.

Nyumba zilizojengwa na kutiwa paa za mabati, kati yazo zikiwa zimepakwa rangi ya bluu na rangi ya njano. Mbele ya nyumba hizo kuna nyasi, kando yake kukiwa kumetupwa taka ambazo zimerundikana ishara ya kwamba wenyeji hawatunzi mazingira.

Udongo uliokauka, unaonekana kukanyangwa na magurudumu mazito mazito, huenda ya lori. Mabomba ama bomba lenye rangi ya kijani kibichi, linaonekana kupita katikati ya udongo. Bomba hili huenda likitumika katika usafirishaji wa maji.

Mfereji ambao umezeeka, umetegenezwa kwa chuma. Eneo hili la mfereji limezugukwa na nyasi za rangi ya kijani na pia kuna majani kutoka kwenye mti yenye rangi ya hudhurugi. Mwanga kutoka kwenye jua unaonekana kuangaza kwenye eneo hili.

Nyumba nyingi za gorofa ambazo zimejengwa kwa mawe na kupakwa rangi ili kuvutia wingi kuja kupangisha ndani ya nyumba hizo. Nyumba moja ina matangi meusi juu yake ambayo yanasaidia katika kuhifathi maji.